Mkulima akiwa anachambua zao la kahawa, kwajili ya kuliweka tayari mahususi kwa kuuza pembeni yake akiwa na vyombo maalumu vya kuwekea kahawa hio.

Wakulima wa nne wakiwa kwenye hamba, wakiwa wamevaa nguo mahususi kwa ajili ya shughuli hiyo, Pembeni yako kuna vikapu vya plastiki kwa ajili ya kubeBea mavuno yao ambao ambapo ni maembe.

Mashine yenye magurudumu manne ijulikanayo kama trekta, inafanya shughuli za kilimo, ambayo nikuandaa shamba kwa ajili ya kupanda mazao tofautitofauti kama vile mahindi, kilimo cha chai, tumbaku na ufuta.

Msitu uliosheheni miti mizuri yenye rangi ya kijani, ambapo ikitunza vzuri huleta manufaa, kwa watu waishio karibu na msitu huo. Pembezoni kukiwa na shughuli mbalimbali za kibinadamu zikiendelea, kama vile kilimo cha umwagiliaji na shughuli za makazi.

Bomba jeupe likiwa limepita katikati ya shamba likiwa linafanya shughuli za umwagiliaji, huku likinyunyiza maji katika miche mbalimbali ya mimea husaidia kukuza mimea hatakama hakuna mvua.

Mto mzuri ambao unatiririsha maji, umezungukwa na milima, pamoja na msitu ambao una uoto mzuri wa kijani.

Shamba kubwa likiwa linajihusisha na ulimaji wa mazao tofautitofauti ambapo ni mazao ya biashara nazao la chakula. Zao la biashara ni tumbaku lakini pia zao la chakula ni mahindi. Hii huwasaidia wakulima kupata chakula pamoja na kupata mazao kwa ajiri kuuza.

Kopo la mbegu za bamia ambalo limewekwa kwenye rafu ya duka au ghala la pembejeo za kilimo, hii ni mfano wa bidhaa zinazotumika katika kilimo cha mbegu, ambapo wakulima hupanda mbegu bora zinazochakatwa na kufungashwa kitaalamu kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya viwango vya juu.

Mnyama pori ambae ni nyoka, akiwa amejikunja na kupumzika kwenye eneo lake la makazi. Ana rangi nyeusi na madoa ya machungwa, yakitengeneza mchoro unaovutia kwenye ngozi yake. Nyoka anaonekana katika mazingira yanayofanana na asili yake.